Ni duka la viatu. Hili ni duka la viatu ambapo watu huja na kununua na pia inaonekana pia kuna njia hapo katikati sanasana pia unaona kama ni viatu vya wanadada ama watu wa kike. Basi hapa inawasaidia pia kujikimu kimaisha na pia kutokana na vitu mbaya mbaya kwa sababu ndio mtu akuje kununua viatu na kupeana pesa na pesa hio itakusaidia.

Haya ni magari ambayo yanauzwa, tena hapa ziko kwenye maegeshoni ambayo mtu atakuja achague ambalo anataka kulingana na pesa ambazo ako nazo. Tena ni ya bei ghali sana. Ili mtu awe na gari kama hili, lazima awe na milioni nne kuendelea mbele na kama si hivo lazima awe na milioni ama nusu milioni ama elfu thelathini hapo.

Hii ni pesa. Ni shilingi elfu moja ya Kenya. Tena pesa ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu. Ukiwa na pesa unaweza fanya kile ambacho unataka hapa Kenya. Pesa kama hili mtu akikupa saai unaweza lakini haiwezi kusaidia sana kwa sababu ni pesa kidogo sana. Elfu moja saai kitu inaweza nunua ni kitu kama sukari lakini haiwezi saidia sana lakini ni pesa tu muhimu.

Ni pesa, pesa hizi ni elfu moja. Shilingi elfu moja ya Kenya. Mtu akiwa na pesa kama hizi, tena hufanya nazo jambo ambalo linaweza kumsaidia. Pesa ni kitu muhimu sana ambacho husaidia watu wakati wako na shida hata kama si shida. Hufanya mtu kuskia vizuri tena hasikii kuteseka. Yaani ateseke asumbuke aombeombe watu wamsaidie. Pesa ni kitu muhimu.

Hapa ni sokoni ambapo wanasafirisha mizigo kubwa kubwa ambayo mtu anaenda kufungua baadaye pia yeye anaenda kuuza kwa sababu ni nguo nyingi sana ambazo mtu hawezi vaa, halafu unaweza pata kila mmoja hapa, unaweza pata zingine zinaenda Mombasa zingine zinaenda hata Kisumu ama hata Migori kwa sababu zote zina wenyewe. Zinasafirishwa pia au wenyewe walilipia ndio wasafirishiwe.